Trakta linalochimba mitaro kuna mabomba ya saruji yanayotumika kwa mifereji ya maji taka, kuna maji yaliyotuama kwenye mitaro, serikali inajenga mifereji ya maji taka.

Shabiki mwanamke amevalia jezi nyeupe na kijani. Ameshikilia bango lenye jina la timu Gor Mahia. Shabiki mwingine ameondoa shati akishangilia timu yake. Hii ni burudani iliyodhaminiwa na serekali.

Ofisi ya serikali yenye shughuli nyingi. Wafanyakazi wa serikali wamevaa sare rasmi ya nyeupe na nyekundu wakiwahudumia wateja. Mfanyakazi mmoja anaonekana kumhoji mmoja wa wafanyakazi wengine.

Cheti cha kuzaliwa kutoka jamhuri ya Kenya, imesainiwa na msajili msaidizi wa wilaya na mkurugenzi wa usajili wa kiraia. Hii ni taswira ya serikali katika usajili wa wananchi.

Foleni mbele ya ofisi ya uhamiaji. Watu wanasubiria kupata haki zao. Hii ni huduma inayotolewa na serikali. Hii inaonyesha idadi ya watu wanaongoja kupata pasipoti, kibali cha kazi au nyaraka zingine kutoka kwa serikali.

Majaji watatu, wanawake wawili na mwanamume mmoja. Wamevaa mavazi yao rasmi ya nyekundu nyeusi na nyeupe. Hawa ni sehemu ya mfumo wa mahakama katika serikali.

Mashabiki wa Gor Mahia FC, wamevalia jezi ya kijani na nyeupe uwanjani. Mmoja wao ameshikilia bango lenye jina la timu. Wote wanashangilia timu yao. Hii ni burudani inayothaminiwa na serikali.

Ofisi ya serikali ya huduma Kenya. Wafanyakazi wote wamevaa sare rasmi ya nyeupe na nyekundu. Kuna nembo kubwa kwenye ukuta ya rangi ya nyeusi, kijani na nyekundu ambayo ni rangi ya bendera ya kenya.

Watu wengi wamejaa uwanjani. Wengi wao wamevalia jezi nyekundu wakifurahia mchezo. Serikali imewezesha ujenzi wa uwanja huu ili kuwapa nafasi ya kufurahia michezo. Hii ni taswira ya burudani iliyothaminiwa na serikali.

Wanasiasa wanafanya mkutano na wana habari kwa ofisi kubwa ya chama ya ODM. Inaojulikana kama Chungwa House. Wamesimama kwenye jukwaa lenye nembo la chama. Hii ni taswira ya siasa na serikali.

Jaji mkuu anaapishwa na watu wawili waliosimamia hafla hiyo. Ameshikilia bibilia akiapa akiongea kwenye kipaza sauti. Wamesimama mbele ya bendera nne za Kenya. Kuna kibao chenye nembo ya jamhuri ya Kenya.

Foleni ndefu ya watu hasaa wanawake na watoto wanangoja huduma za serikali. Wameshikilia karatasi ya stakabadhi. Foleni hii inaonyesha uhitaji mkubwa wa huduma hizi kwa wengine na haraka.